Hapa kwenye jengo hili tuko na uwezo wa kuingia na kutafuta mbinu tunaweza kubadalisha pesa yetu. Kama tunataka zile za Marekani ama Uingereza unapatiana ya Kenya na wanakupatia chenye wako nayo. Hii inawezesha watu kusafiri na kutumia pesa hilo kwa ajili ya biashara.

umiliki wa gari umeongezeka kabisaa nchini kenya tangu kukuja kwa uongozi aliyestaafu na kukufa rais Mwai Kibaki watu wengi siku hizi wanamiliki gari kwa sababu aliondoa kodi ya kuingiza gari kwenye bandari ya Mombasa

Soko hili tunapata kama huyu mwanaume ni mtu wa bidii sana. Amewezesha wengine kupata kila kitu wanataka hapa kama matunda, nyanya na vitu vingine hutumiwa kwa chakula. Tunapata kuna ndizi nzuri sana na hivi huyu mteja atakuwa na pesa mingi.

Soko ya kuuza mboga inatakikana ikuwe sehemu ambayo hakuna mvua, watu wanaeza enda kila wakati wakitaka na kununua mboga, mboga ikishanunuliwa inakuwa vizuri sana kwa sababu inapatiana vitamini na mambo mengine ya mwili.

Ni muhimu sana sisi kama wanadamu na wananchi wazalendo tuepuke aibu mbalimbali yakupata shida na kutafuta mbinu ya kutibu kwa hivyo ni vizuri tupate bima ya afya ambao hutumia pesa kidogo sana.

Ni muhimu sana sisi kama wananchi, tuhudumiwe na serikali na wakati tumeshahudumiwa na serikali, tunapewa risiti ya kuonyesha imefanyika, kwahivyo sisi tupende serikali na kuwaunga mkono wakati wanatufanyia huduma mbalimbali.

Ni muhimu sana sisi tukiweza kutafuta magari yetu tujue kwamba gari inafanya kazi. Kitu cha kwanza tunafanyiwa ni kutupatia na kifunguo ya kufungua gari ili tuangalie kama inafanya kazi.

Duka hili linaonekana ni la kuuza vitu mbalimbali. Kuna sehemu ya kuweka warembo waongeze nywele yao na kuna sehemu ya kunyoa vijana hapo. Tena kuna sehemu ya kuweka na kutoa pesa kwa duka moja na ni duka yenye iko na kazi mingi sana.

Duka la kuuza gari limeonyeshwa vizuri hapa. Mtu anaweza kuja alipe pesa uchukue gari ama achukue gari na kulipa pesa polepole. Ni muhimu sana kwa kuuza hizi gari kwa sababu wakenya wengi sasa wanamiliki gari.

Gari la abiria kuna uwezekano wa kupata ajali mara mingi, kwa hivyo serikali na watu wengine ambayo hii si waserikali wameleta bima ili unaeza epuka changamoto wakati ajali imetokea kwa kuweka gari lako kwenye bango hilo.

Duka hili lina gari ambayo yamewekwa pamoja kwa ajili ya kuuzwa. Linasaidia sana kwa sababu si ngumu kupata gari unalotaka kwa hili jumba, na linaweka mteja akuwe na furaha sana wakati anapata gari kwa haraka.

Umiliki wa magari ni mojawapo ya vitu ambayo huleta furaha sana kwa familia ama jamii. Watu wengi wako na ombi la kuwa siku moja Mungu akiwawezesha, watamiliki magari na kuonyesha dunia kwamba walifanya bidii na gari sasa wanaweza kutumia kwa hali yao ya usafiri.

Noti hizi za kitambo zilikuwa noti za kifahari sana nchini Kenya. Ilikuwa jambo la busara kupatikana na hizi pesa. Watu wengi walikuwa wanafanya kila juhudi angalau wapate kumiliki pesa kama hizi. Siku hizi hasa pesa yenye ililetwa hazina manufaa kama hizi za kitambo.

Pesa imewekwa kwenye benki ili iwekwe kwa akaunti ya mwenye biashara huyu. Ni muhimu sana kama jamii tuweke pesa yetu ilindwe na wakati tunataka tunaenda tu tunachukua kidogo ili tusikuwe na wezi wengi.

Zamani kabla ya mambo ya pesa haikuwa imekuja kwa simu, ilikuwa ngumu sana kupata pesa. Watu walikuwa wanatuma pesa kwa njia ya kitambulisho na kuweka kwenye sanduku la barua. Ilikuwa inachukua muda mwingi lakini sasa tunaweza tumia huduma ya mpesa, wakati kidogo sana.

Ndizi ni mojawapo wa matunda ambayo hutumika na watu wengi nchini Kenya hata dunia na ulimwengu kwa jumla. Watu wengi huambiwa kutumia hii matunda ya ndizi kwa sababu iko na nguvu na inakinga ugonjwa mengine. Kwa hivyo watu wanashauriwa kuhakikisha wamepata hili ndizi wakati wanapokula.

Soko hili ambayo inapatikana sehemu zingine za Kenya watu wanatembelea soko na kuchagua vitu ambayo hawana kwa nyumba. Wenye wamechagua wanalipa pesa na wenye wamepewa pesa wanapata faida kubwa.

Mimea kama vile nyanya, kitungu na matunda husaidia sana kuongeza damu kwa mwili. Kwa hivyo ni muhimu sana kila mtu ahahakishe amepanda hizi bidhaa na akule ilitukuwe na nchi watu wa afya.

Gari hili la kifahari lina uwezo wakukimbia mwendo nyingi sana kwa munda ya saa chache sana. Linaonekana ni gari ambalo kupata ni ngumu kabisa kwa hivyo ni bidii na pesa yako ndiyo itakuwezesha upate gari kama hii.

Bima la pikipiki ni bima mzuri sana kwa sababu pikipiki hua inapata ajali ya barabarani mara mingi. Kwa hivyo ni busara kwa kila mhudumu wa bodaboda kuhakikisha ako na bima ambayo inaeza mwezesha kupata kufaidika wakati wamepata changamoto.

Nguo hizi za kitamaduni zinaonyesha kipawa chetu kama jamii ya kiafrika. Tukijitegemea hivi inaleta heshima na wengi wanaweza kupata kazi. Kwa hivo ni muhimu kwa wafrika wapende nguo zao na kuzinunua na kuvaa.

Mteja huyu ametembelea duka hili ili awezeshwe kusaidiwa kufanya mambo mageni. Huyu ni mtu anafanya kazi ya kutengeneza magari na ameenda kununua bidhaa moja ambayo atatumia kwa kazi yake ya kuunda gari.

Soda tunaeza pata kwa hili duka na tunaweza jaza gesi letu kwa hili duka. Mwanabiashara huyu ni mtu ambaye ametia bidii kuhakikishia wateja wake wanapata kila kitu ambacho wanapenda kununua kwa hili duka. Ni muhimu sana kwa wafanyibiashara kuhakikisha wako na kila kitu wanataka.

Kulingana na ajali ambayo inapatikana nchini kwa barabara zetu, idara ya bima walileta bima ya boda ili ya kubeba watu, mtu akipata ajali anaeza hudumiwa vizuri na bima hii na ni vizuri kwa kila mhudumu wa bodaboda aweze kupata bima.

Nchi ambayo yanapenda biashara yanaendelea vizuri. Tuelimishe watoto wetu wapate ujuzi wa biashara ili tusitegemee tu kazi ya serikali na kazi ya watu binafsi. Nchi ambayo watu wengi hufanya biashara huendelea kabisa.

Viatu kama hizi hupatikana kwenye jiji mbalimbali. Watoto ambao wamejifunza kutembea nazo kwa mbio ya haraka. Viatu kama hizi zina uwezo wa kusaidia mtoto ama mtu mkubwa kufanya zoezi na kukuwa mtu ambayo anajua kusimama.

Magari haya yanasafirishwa kutoka bahari na kuelekea kwenye sehemu mbalimbali ili ziweze kuuzwa na kumilikwa na wateja ambao walizitafuta. Hizi gari huletwa na meli na baadae hubebwa na gari kubwa hili mpaka sehemu ya wateja hao.

Gari za kifahari ambalo umilikwa tu na wakubwa nchini kama wabunge na watu wengine wamewekwa pamoja ili zinunuliwe na kupata pesa kwa wale ambao wanaziuza.

Hii ni sehemu ya kujiandikisha na kutafuta mbinu ya kuomba msaada ya pesa na unalipa baada ya wiki moja. Lazima ukuwe mtu ambaye anaheshimu sheria na anaeza lipa kwa wakati unaofaa.

Gari ya kifahari kama hizi ikikubeba, unapata starehe sana za kutembea na gari kama hizo. Starehe iko kwa hali ya juu, na ata ajali si rahisi gari hizi zipate, kama vile gari huyu inakaa gari ambalo inaweza tusaidia sana kwenda kwa mwendo wa kasi.

Ni muhimu sana kama nchi tukuwe na soko lakuhakikishia wananchi kuna chakula ya kutosha .Wakati chakula kimetosha. dhambi mingi yanapungua kwa sababu binadamu akishiba anakuwa mtu ambaye hana changamoto.

Viatu vya kifahari kweney duka hili, na lina uwezo wa kusaidia mtu kutembea kwa matope zinauzwa hapa. Hizi viatu husaidia sana wakati mvua inanyesha na kwa hivyo bei yao huwa inakuwa ngumu sana na ukipata moja ni faida sana kwa ajili ya kutembea.

Hazina ya gari na pikipiki ambayo wateja wanachukua wakiwa wana pikipiki lao ili wakipata changamoto ya ajali wanaeza pewa pesa ya kuweza kununua pikipiki mpya ambayo iliharibika.

Gurudumu la gari ambalo limetolewa kwenye gari hii yanaoshwa vizuri iki yaweze kuundwa na kurudishwa kwenye gari ni jambo mzuri sana kuhakikisha gari inaoshwa na gurudumu lake linang'ara kama hii.

Kwenye hili kampuni mpya kuuza magari mteja anaingia na kuanza kukagua gari moja kwa moja hadi apate ile itakayo mwezesha anunue, ni jambo mzuri sana kupata fursa ya kujinunulia gari.

Kwenye soko hili kunaonekana vitu mbalimbali zomeletwa pamoja watu wachague na kuchukua ili waweze kwendelea na maisha yao. Inaonekana wenye hizi bidhaa wameamini watu sna ndio maana hawako karibu na vitu vyao.

Gari za kifahari ambalo linaendeshwa tu na watu walitengeneza kitambo, inaonekana gari hili ni muhimu sana na gari kama hayo inahitaji pesa mingi na hiyo pesa lazima ikue na kulipwa mara moja.

Utamaduni ya kiafrika ni ya umuhimu sana imetuwezesha sisi kama jamii wa bara Afrika tupewe heshima na watalii ambao wanatutembelea na kununua hizi vitu tukishatengeneza inatupatia faida na pesa nyingi kama nchi.

Gari imesimama kwenye barabara ili waweza kupata wateja wabebe kupeleka sehemu mbalimbali ili mwenye gari aweze kupata pesa na kuhudumia familia kwa vile amepeleka wateja.

Magari hili yansafirishwa kutumia gari kubwa. Hii ni gari ambayo huletwa nchini kutumia njia ya maji ikifika hapo huwekwa kwenye lori kubwa kama hii na kusafirishwa mpaka sehemu zilinunuliwa na zilifaa zifike.

Gari hili ni gari ya kifahiri sana. Linauwezo wa kukiimbia mwendo mwingi kwa muda chache. Gari hili hutumika na watu ambao wametengeza pesa mingi na kwa hivyo ni gari ambalo tunaheshimu sana kama watu wa sasa.

Onyesho la kitamaduni hizi vitu ya chovu mbalimbali yamewekwa pamoja. Hii inaonyesha vile tunapenda vitu vyetu vya utamaduni kama nchi. Hizi vitu huleta faida nyingi juu zinauzwa na kuleta pesa nyingi.

Jengo hili nilakusaidia wakulima wa ng'ombe za kutoa maziwa kwa kuleta maziwa yao hapa ili iwekwe kwa pamoja na ipelekwe kampuni ili waweze kulipwa baadaye, hii husaidia sana kwa kutafuta wateja wa maziwa.

Nyumba hili linasaidia kwa njia mbalimbali kama vile kuna duka limewekwa na kuna sehemu ya kununua maziwa na sehemu ya kukula hepi kama vile burundani ya kukunywa pombe na mambo mengine.

Soko limerudi kukuwa la viazi na karoti. Mwanamke huyu ni mtu ambaye tuanaona akitia sana bidii kazi yake na tunamwombea tu Mungu aweze kuuza ili apate pesa asaidie familia.

Unapata wateja mbalimbali wamesanyika mbele ya duka ambayo mtu anaeza jitafutia maziwa na kulipa bila kuongea na mteja ama muuzaji wa hii maziwa. Watu wengi wanangoja muda wao ufike ili waweze kujihudumia kupata maziwa.

Duka hili kuna huduma ya kutoa na kuweka pesa. Kuna soda inauzwa hapa na mchele tunaweza ikiwekwa chini. Kuna unga na vitu vingine ambayo husaidia kwa jikoni ili tutengeneze chakula. Mwenye duka amejaza duka mpaka ameweka zingine kando.

Onyesho ya mgari ya kifahari na vilevile mercedees zinawekwa hapa ili wateja wanaeza kuja wachukue. Hizi gari ziko na bei kubwa na kuzinunua lazima mteja akuwe na pesa mingi.

Kwenye soko kuna vibanda na vibanda kuna mali tofauti tofauti ya wateja ambao wanauzia watu. Kuna nyanya, kuna kitunguu na kuna hata nguo ambayo inauzwa hapa.

Simu ya kisasa ambayo iko na uwezo wa kufanya kila kitu inatuonyesha kwamba mteja huyu anapanga achukue kopo katika simu kama hii na ni kitu muhimu simu ikiwa inafanya kazi vizuri.

Kwenye maonyesho ya kuuza magari mbalimbali ya kisasa na zile ambazo zikona bei gumu. Magari mingi yamewekwa hapa ili mteja akikuja anachangua na kuchukua gari ambayo inampendekeza.

Gari kubwa la kubeba magari mengine inaponunuliwa inabeba hizi gari kuzipeleka kwa wateja ambao walinunua hizi gari. Ni muhimu sana kuhakikisha hizi gari zinafika kwa wateja kwa wakati unaofaa.

Biashara ya kuuza nguo imeonekana ikikuja juu sana kwa sababu haihitaji pesa mingi kuanza kuuza nguo. Kwa hivyo watu wengi wa Kenya ambayo sahii hawana pesa ya kuanza biashara zingine wameiNgia kwenye biashara ya kuuza nguo.

Duka la kutengeneza magari mbali mbali linaonyeshwa hapa. Gari hili wanaweka kuhakikisha kwamba zimeudwa kwa maridadi na wateja wnakuja kuchukua wakati zimeshatengenezwa vizuri.

Kibanda hili linauwezo wa kubeba nyanya mingi na hata saa zingine za kutumika kwenye jikoni. Mama huyu mwenye kibanda ambao hatuwezi ona saa hizi ako na bidii sana kwa vile amenunua nyanya na vitu vingine ambayo akiunza atakuwa na pesa nyingi.

Kwenye duka hili, vitambaa ambalo hutumika kutengeneza nguo aina ya kitenge zimewekwa ili wateja wakifika, kazi yao itakuwa rahisi kujichagulia ambayo inampendeza. Hii ni njia ya kuhakikisha utamaduni wetu tunahifadhi na tunapendwa kwa kutumia nguo tunaovaa.

Duka limejaa na kila kitu ambayo binadamu anaweza uza, unapata kama mkate imewekwa mpaka kwa mlango, maji iko kwa mlango na kila kitu. Hii ni ishara kwamba mwenye duka ameng'ang'ana kuweka duka ikuwe na vitu mingi.

Pesa taslimu, pesa ambayo iliachwa wakati fulani tukaamua kutafuta pesa mpya ili wakenya wakuwe na moyo wa kuchukua pesa ambayo wanafurahia, lakini mara mingi watu wengi wanasema wamezoea elfu ya kitambo kushinda hii ya sasa.

Katika hii ni simu la mkononi. Tunaona mteja anajaribu kutumia huduma ya pesa, ambalo linakuwa kwa simu, na inaweza kuwa kutoa pesa, kutuma pesa, ama kuangalia idadi ya mabaki.

Wamama hawa ambao ni waabe sana wanatumia bidhaa mbalimbali za kitamaduni kutengeneza vitu mbalimbali kama vile mishipi na vitu ambavyo hutumika kwa kuweka bidhaa kama mahindi na zingine.

Gari aina ya Nissan imewekwa ili iuzwe. Gari hili liko na uwezo ya kubeba watoto wa shule, kubeba abiria kwa barabara ama kufanya biashara ndogo ndogo vya binafsi kama vile kuuza mboga na kufanya mambo mengine.

Maziwa siku hizi huuzwa kwenye duka linaloitwa atm . Ni muhimu sana kwa mteja kufika na kuchukua tu maziwa na kukunywa na kulipa hapohapo, hii kitu inasaidia sana kwa ajili ya kukuwa na pesa na mambo mengine ambayo husaidia kwa biashara.

Bidhaa hizi za kuonyesha utamaduni yetu kama jamii wa Afrika, zinauzwa sehemu mbalimbali na kutupatia faida mingi kama wananchi wazalendo. Pesa yao hutumika kuboresha maisha ya wenye wameziuza, hata wengine wanawategemea.

Mteja ametembelea duka la kusaidia kwa mambo ya pesa. A nataka kusaidiwa kuweka kwa simu lake shilingi taslimu elfu mbili ili yeye aweze kutumia hiyo pesa kwa njia nyingine ambazo angeweza kama hana hizo pesa kwa simu.

Watu mbalimbali hutia bidii kwenye kazi lao ya kutafuta pesa. Unapata kama ni mwanabiashara huyu amefungua biashara ya kuuza viatu. Na viatu ikiuzwa itamwezesha kupata pesa mingi ili aendelee kupandisha biashara.

Kwenye duka hili ambalo, wanausa maziwa kutumia njia ya kisasa ya kujitegemea. Kwa mteja, mteja anaweza chukua pesa, aweke na maziwa itoke.

Kwenye bandari ambayo watu huleta mali yao kupitia njia ya maji kuna risiti unapatiana ili mteja huyu aweze kuleta mali yake.

Kwenye soko nguo mbalimbali zimewekwa pamoja za kuuzwa sasa naoan watu watakuja kuchagua nguo hizi kwa ajili ya kuzinunua. Ukiwezachagua utalipa pesa na unaendelea kuvaa nguo yako.

Duka hili kwenye kijiji hii linasaidia sana wakati wateja wanataka kununua vitu kwa haraka. Wanakimbia kwa duka na kusaidiwa vilivyo na wako na furaha sana. Hili duka pia linaweza patiana mtu bidhaa kwa deni ili alipe baadae.

Wateja hawajapatikana kwenye duka hili, kwa hivyo inabidi mwenye anauza kwa duka apumzike angalau wakati mteja atakuja anamka na kuhudumia na kurudi kukaa chini kuendelea na mambo yake ya kupumzika.

Shughuli mbalimbali linaendelea katika sehemu hili. Kuna sehemu watu wanaeza nunua soda wakuywe. Kuna mtu anaskuma baiskeli yake kwa ajili ya kitafuta ambo yake ya kisasa.

Serikali ya Kenya wanang'ang'ana kwa uwezo wao ili kila mtu ifikapo mwaka elfu mbili ishirini na sita wasiende hospitali na kukatazwa matibabu kwa sababu hawana hela, kwa hivyo kila mtu ni jukumu lako kupata kujisajili ili ukuwe mmoja wao.

Janga kuu leo katika nchini na dunia nzima ni ajali mbalimbali za barabara hata zile za nyumba. Ni muhimu sana sisi tukichukua bima ya kutuwezesha tukipata changamoto haya tunaeza rudi ama tuishi maisha ya kawaida kama wengine ambao hawajapata.

Gari hili ambalo linauzwa hapa liko na uwezo wa kubeba idadi ya watu kuanzia kumi na moja hadi kumi na tano. Ni muhimu sana kwa hili gari juu inaweza beba watu safari moja kama vile kwenda matanga ya kifamilia.

Gari hili limepata changamoto kwa sababu tunaeza ona limepata ajali na kushonwa. Gari hili linahitaji sasa dereva wake akuwe namakini na kuendesha akiwa na heshima kwa barabara na kila mtu.

Pesa mingi ambayo husaidia kwenye biashara na mambo mengine yamewekwa kwenye meza. Inaonekana mwenye meza ako na uwezo wa kunua vitu vingi ili duka lake lirudi vile ilikuwa hapo awali kabla...

Halima ama Bima ya Afya ya wananchi wa kawaida na wengine ambao hawana uwezo ya kuchukua vilingine. Wamewekwa na kujua ya kwamba kampuni ya Jubilee inatoa huduma kama hilo na kuwezesha mwanamke akuwe na furaha hata wakati anazaa.

Watu wengi hukumbwa na changamoto ya kupata pesa ya kuwasaidia kununua vitu ama kuendeleza kwa biashara yao. Hili iliwezesha watu kukuja pamoja kusanya pesa na kupatiana deni kwa watu mbalimbali ambao wanalipa na kiwango ingine ya juu ili wasaidike na wenye kampuni pia wasaidike.

Kwenye soko hili tunapata kama watu wamejaa na biashara mbalimbali yanaendelea kama kuuza na kununua. Ni muhimu sana kwa jamii kuhakikisha kwamba kila sehemu ya jamii iko na soko binadamu wanaweza sanyika na wafanye biashara yao.

Kila mtu lazima alipe ushuru na akishalipa ushuru inafaa ajaze fomu kuambia watoza ushuru kwamba amelipa ushuru yake ili kazi pia lazima apeleke ile pesa amekatwa.

Kampuni ya daima ambayo hutengeneza bidhaa kutumia maziwa wametengeneza na kuileta katika jumba hili ili ziuzwe. Duka kama hili kubwa ina uwezo wa kubeba wateja wengi na kupata soko la maziwa na wakulima pia watapata fursa ya kuuza vitu vya juu soko ni kubwa.

Biashara ya kitunguu ,nyanya na viazi ni mojawapo ya biashara wamama wengi wa garissa wamejiunga nayo kuwasaidia kupata pesa, hili biashara haitaki pesa mingi kuanza kwa hivyo wamama wengi wanaweza pata hilo pesa ya kuanza.

Kuna mafuriko katiika barabara kuu eneo fulani, magari yamekwama na imeleta matatizo kubwa, watu hawaezi pita juu ya mafuriko na hii imeleta madhara na sasa inaleta hofu tena.